Mfano wa ukulima wa kisasa wa hydroponiki. Mabomba ya maji yaliyo na virutubishi vikipitishwa chini ya mimea hizi iliyopandwa kwenye mabomba yaliyodungwa matundu. Maji hayo yenye virutubishi huweza kusababisha kunawiri kwa mimea hii. Huu ni mtindo wa kisasa wa ukulima.

Mabomba meupe yaliyo juu ya ardhi yakiwa na matundu yaliyo na mimea iliyopandwa mle. Mabomba haya yanatumia mtindo wa kisasa usiotumia mchanga kuweza kunawirisha na kukuza mimea. Mimea hii hupata virutubisho ambayo inapitishwa kwenye mabomba hayo.

Mimea iliyomea kwa afya na yenye kunawiri, inaonekana yakiwa inanyunyiziwa maji kupitia kwenye bomba nyeusi ambayo inaonekana kuingia ndani ya hio mimea.

Mizizi ya mmea uliopandwa kwa njia ya kisasa, unaonekana ukiwa umeshikilia ama umeguza maji. Maji yalio na virutubishi ili kuweza kupea mmea uliopandwa virutubishi.

Ukulima wa kisasa usiotumia michanga. Mabomba mengi yakiwa yamewekwa juu ya ardhi, yakiwa yametobolewa mashimo, pia mimea ikiwa imepandwa kwenye hayo mashimo. Mabomba haya yanapitishiwa maji yaliyo na virutubishi ili kuweza kupatia mimea iliyopandwa humu virutubishi.

Aina ya ukulima ya kisasa ambayo haitumii mchanga. Mabomba haya meupe yakiwa yametobolewa mashimo na mimea kupandwa ndani na maji yenye virutubisho yakiweza kupitishwa kwenye mabomba hayo ili kuweza kupatia virutubisho mimea.

Mimea midogo imepandwa kwenye mfumo mweupe wa hydroponics , na kila mmea ukiwa kwenye tundu lake na mabomba madogo yakiwa yameunganishwa kwa umwagiliaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya green house au sehemu ya majaribio ya kilimo cha kisasa.

Shamba la mimea, mahindi yakiwa yamepandwa kwenye shamba yanaonekana kunawiri, yaliyo na afya na yenye rangi ya kijanikibichi iliyokolea. Pembeni kunaonekana miti michache, na anga linaonekana kuwa na mawingu ya mvua.

Ukulima wa kisasa wa kuku wengi. Kuku hao wengi wakiwa weupe wanaonekana wakiwa kuku wenye afya. Vyombo vya kuwalisha vikiwa vimening'inizwa kwenye anga ili kusiweze kushikwa na matope ama kusiweze kuwa na maambukizi.

Mimea mingi inayoonekana kuwa ndani ya chumba kilichofunikwa pengine ili kuweza kudhibiti hewa, ikionekana ikiwa imenawiri na yenye afya nzuri. Na pia imeonekana kuanza kutoa mazao yao. Matunda ama maua yakionekana kwa umbali moja moja.

Shamba kubwa la kabeji. Kabeji iliyonawiri vizuri na yenye afya ikionekana. Pembeni kwa umbali, watu wawili wanaonekana wakiwa wanasimama ama wanapita ama ndoo wanafanya ukulima.

Mbegu za mimea ambazo zinaaminika kuwa ndo za mmea wa kahawa, inaonekana ikiwa imewekwa na kukusanywa pahali pamoja. Mtu mmoja anaonyeshwa akiwa ameinama, mkono wake ukichakura ndani ya hizi mbegu ama matunda. Matunda yenyewe yako ya rangi nyeusi, kijani na mengine mekundu yaliyoiva.

Ukulima wa kisasa ambao unaonekana kudhibiti hali ya anga ama hewa ili kuweza kusaidia mimea kunawiri kwa afya, mimea hizi inaonekana yenye afya na imeanza kutoa matunda huku zikiwa zimepangana ama ilipandwa vizuri kwenye rafu iliyo na laini mbili.

Mkulima ambaye anaonekana akiwa ametabasamu akiwa kwenye shamba lililoonyesha kuwa na mmea wa nyanya ulionawiri na wenye mazao mengi mazuri na yenye afya. Huu ni ukulima wa greenhouse .

Ukulima wa kisasa, ambao mmea hautumii mchanga. Sehemu hii imeweza kufunikiwa ili kuweza kudhibiti hewa. Inaonekana kama ni greenhouse . Ndani ukulima ni wa kisasa, ambao maji yenye virutubisho hupitishwa kwenye mabomba hayo , ili kuweza kupea mimea virutubisho, mimea yaweze kumea kwa afya.

Kuku wengi ambao wanaonekana hawajakomaa wapo kwenye mahali palipotengwa. Kando tunaona penye mwangaza unaingilia alafu pia vitu vya kuwalisha vikiwa vimening'inizwa angani isifike chini ilikuweza kuwa na maambukizi au kuchafuka.

Trekta nyekundu limeegeshwa shambani kati ya mistari ya mizabibu, chini ya anga lenye mawingu mazito. Pembeni kuna milima na udongo wa rangi ya udongo mwekundu unaoonekana wazi. Mandhari inadhihirisha shuguli za kilimo katika mazingira ya shambani.

Kwenye eneo la kijani kibicha kuna greenhouse kubwa yenye paa jeupe la plastiki iliyosimama kwenye ardhi tambarare. Milima yenye miti mingi inaonekana nyuma na mimea midogo imepandwa nje ya greenhouse . Anga linaonekana safi na tulivu.

Mabomba ya maji yakiwa yamelainika na yamepangwa kwenye shamba ili kuweza kuwa tayari kwa ajili ya umwagiliaji wa maji ama unyinyizi wa maji kwenye mimea vitakavyopandwa kwenye sehemu hii ya shamba. Mabomba haya yanaonekana yataweza kupewa maji kutoka mabomba haya manne yaliyo na vitu vya kuvifungua na kuvifunga vya rangi nyekundu juu yake.

Mabomba mazito meusi, yakiwa yamepita kwenye juu ya safu zilizopangwa na kupandwa mimea. Mabomba haya yanaonekana kutoa maji kuashiria aina ya umwagiliaji maji kupitilizia msukumo na pia kunyesha, manake maji inaonekana ikiwa imepita kwenye mitaro iliyochimbwa maji mengi.

Mimea iliyopandawa na kuonekana kumwagiliwa maji. Paipu ama mabomba ya kupeleka na kumwagilia maji yakionekana yakiwa yamepangwa kwenye safu. Vyote vikionyesha aina ya umwagiliaji maji ya matone ambayo maji yamemwagiliwa kwenye mizizi wa mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji ambao bomba kubwa inayoweza kusambaza maji imeweza kuunganishwa na mabomba mengine madogo madogo yanayoweza kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mmea. Hii ni aina ya umwagiliaji huenda ni ya matone.

Mimea iliyopandwa kwenye laini kwa safu na zikapangika vizuri kwa shamba lililolimika vizuri. Mfumo huu wa umwagiliaji maji unaotumia presha ili kuweza kueneza ama kufikisha maji katika mahala pakubwa na pahala pakubwa kwenye shamba unatumika kunyunyiza maji kwenye shamba hili.

Mtindo wa ukulima na hali ya mtindo spesheli wa kuweza kunyunyizia maji. Bomba nyeusi kubwa likiwa linaonekana kupita karibu na mmea ili kuweza kunyunyizia mmea huu maji.

Shamba kubwa lenye michanga mwekundu lime pangiliwa vizuri kwenye mistari na lime fungwa mfummo wenye maji ya matone. Kuna bomba la bluu lenye mbele, mpira nyeusi na mistari ilio pangwa kwa kila sehemu.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji maji, Mimea inaonekana kuwa yenye afya na kunawiri, vyote vikiwa vimemwagiliwa maji vizuri. Mifereji ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba nyeupe kubwa iliyo na matundu yanayotoa maji kwenye mifereji yayo.

Mimea iliyo nawiri ama matunda aina ya berries inaonekana imenawiri na yenye afya na mabomba ya maji yanaonekana yakiwa wamepitishwa chini yake yakinyunyiza maji kwenye mzizi wa memea moja kwa moja.

Mabomba meusi, yanayotumika kuweza kunyunyiza maji kwenye mashamba yakiwa yamepangwa vizuri kwenye safu za shamba zilizolimwa vizuri. mtu mmoja anaonekana kuzitengeneza ama kuweza kuziweka vizuri.

Mimea shambani ndio iko katika hali ya kwanza ya kumea. Tunaweza kuona pia kuna mabomba ambayo yamepitishwa katikati ya hayo mimea ili kuweza kunyunyiza maji kwa utele na maji yanayotosha kwenye miguu ya hayo mimea.

Shamba linaonekana likiwa limepandwa mimea. Majani yanakua na kuna uhai. Sehemu nyingine ya shamba tunaona kuwa kuna mabomba. Bomba kubwa moja likiwa na rangi ya kijani kibichi, na mengine madogo madogo yaliyoingia kwenye shamba yakiwa na rangi nyeusi. Hii ni ishara ya mfumo wa umwagiliaji maji kwenye mimea.

Hii ni aina ya kilimo ya kisasa isiyotegemea wakati na majira ya mvua na ya jua. Hasa aina hii ya kilimo inaonekana kuwa mabomba ya maji yamepitishwa katikati ya safu zilizotengenezwa ili kuweza kupandwa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji maji unaotumia mabomba na pressure ili kuweza kumwaga maji katika sehemu kubwa na sehemu yote ya shamba. Mimea inaonekana ikiwa imepandwa sehemu moja ikiwa imelowa maji.

Mmea wenye majani mabichi na ua la njano, umeota kwenye udongo wenye rotuba. Pembeni kuna bomba la umwagiliaji wa matone. Mandhari inadhihirisha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji mashamba maji ili kusaidia mimea kukua vizuri.

Shamba lenye mistari miwili ya mabomba ya umwagiliaji maji au matone . Udongo umelimwa vizuri na kuna mimea ya pembeni. Anga inaonekana kuwa safi na ya jua mkali sana.

Miche midogo imepandwa kwenye udongo uliolainishwa na kila mstari umeekelewa bomba la umwagiliaji matone. Kila mmea unaonekana kupata maji moja kwa moja kwenye mzizi. Mazingira yanadhihirisha shamba linalotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji maji.

Shamba limepandwa miche mipya kwenye mistari iliyonyooka na kila mstari umewekwa bomba la umwagiliaji matone. Udongo unaonekana umelimwa vizuri na hakuna magugu. Mimea bado ni michanga ikiwa na majani machache ya kijani.

Bomba la plastiki jeusi limeekwa juu ya udongo mwekundu na majani makavu pembeni. Kuna matundu madogo kwenye bomba. Maji yanatoka kidogo kupitia tundu moja yakimagika ardhini. Hii ni mfumo ya umwagiliaji matone inayotumika mashambani kumwagilia mimea kwa ufanisi.

Shamba kubwa la mimea iliyopandwa kwa mistari, ikinyunyiziwa maji kwa mfuma wa umwagiliaji wa sprinkes . Maji yanatoka kwa mabomba yaliyolazwa kati ya mstari wa mimea na mazingira yanaonekana ya kijani na ya enye rotuba.